Jengo la ghorofa inaonyesha ngazi ya chuma inayounganisha viwango tofauti huku sakafu ya chini ikiwa na miti na majani. Picha imetualiwa kutoka juu ikionesha muonekano wa ndani na njia kwa wakati mmoja.

Darasa la kisasa lina viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu na kompyuta nyingi kwa chumba kwenye meza ndefu. Utani za kijani nyepesi na pazia rangi ya machungwa imefunika dirisha la nyuma ikionyesha mazingira ya kujifunzia iliyoandaliwa vizuri.

Vibao viwili vimewekwa juu ya mlango wa mbao vikitaja maabara ya kemia, na maabara ya bayolojia. Chini yake kuna stika inyohimiza kuvaa barakoa muda wote bila kuikabidhi kwa rafiki. Maelezo haya yanasisitiza tahadhari za kiafya katika mazingira ya maabara.

Vifaa vya kompyuta vimepangwa kwenye dawati jeupe, vikiwemo srini ya Del, kipaza sauti kilicho ning'inia juu, kibodi na panya juu ya pedi yenye rangi. Dirisha lenye rangi ya mistari yenye chuma iko nyuma ya dawati likionyesha mazingira ya kazi ya kujifunza.

Kompyuta ya mezani imepangwa katika mazingira ya ofisi au shule, ikiwa na kibao kinachokumbusha matumizi ya intanenti kwa masomo pekee. Vifaa kama kipanya, kibodi, kalamu na vikase vipo mezani vikionyesha matumizi ya kila siku ya kitaaluma, upangilio huu unasisitiza nidhamu na lengo la kimaarifa.

Ukuta wa darasa umebandikwa mabango ya elimu, yanayoonyesha herufi za mwandiko pamoja na picha za vitu , vinavyoanza na herufi hivo , mwezi wa October, November na December umeonyeshwa na alama maalum za msimu, ubao wa maandishi una tarehe , kazi ya nyumbani na orodha ya maeneo ya kujifunza.

Watu wawili waliotumia magongo wameshiriki mazoezi ya michezo wakiongozwa na kocha aliyevalia jezi jekundu. Mazingira ni ya uwanja wa michezo yenye viti vya kijani na ya nyekundu. Tukio linaangazia ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika shughuli za kimwili.

Vitabu vya hadithi na elimu vimepangwa kwenye rafu, kikichomoza Ayubu Mashakani, cha John Habwe, kilicho na jalada la waridi, jalada linamichoro ya watu na wanyama likisisitiza mandhari ya kijijini, mpangilio huu wa vitabu inaonyesha mazingira ya kujifunza au maktaba ya jamii.

Kitabu cha masomo ya mazingira darasa la pili, kinaeleza mahitaji ya familia, kama chakula, maji, mavazi, makaazi, elimu na matibabu. Picha mbalimbali zinaonyesha jinsi mahitaji haya yanavyotimizwa nyumbani, shuleni, hospitalini, na sokoni. Maelezo yanalenga kuwasaidia wanafunzi kuelewa umuhimu wa mahitaji ya msingi.

Mlingoti wa beseni na pembea zimetundikwa kwenye fremu za chuma, zenye rangi nyekundu na nyeupe. Mandhari ya nje ina vichanja vya kichezea, meza na matairi yaliyopangwa kwa ubunifu. Eneo lina nyasi kidogo na udongo wazi likizungukwa na miti na uzio.

Karatasi za rangi tofauti zimehifadhiwa ndani ya mfuko wa kitambaa. Ziko mbele ya ukuta wenye mapambo ya ki geometry . Mazingira yanaonekana kuwa ya ubunifu au kazi za mikono.

Kitabu kimefunguliwa kwenye somo la your manners likieleza adabu nyumbani na tabia njema mezani. Kuna picha ya mtu akitandika kitanda. Mashairi ya Mr. Nobody na michoro ya familia ikila pamoja, mandhari ni ya mafunzo ya maadili kwa watoto.

Mitungi mitatu ya gesi na kizimamoto kimehifadhiwa nyuma ya grill ya chuma ya kijani. Mitungi ina rangi tofauti, moja ni ya rangi ya chungwa, nyingine nyeupe na ya tatu inaonekana kuwa sehemu mazingira yanaashiria eneo la usalama au uhifadhi.

Mzungumzaji anatoa hotuba kwenye kongamano la KISE kuhusu uwezeshaji wa watoto wenye ulemavu, mabango ya mashirika kama UNICEF na KICD yanaonyesha ushirikiano wa kitaifa, ya kimataifa, mazingira ni rasmi na ya kuhamasisha mabadiliko ya kijamii.

Ubao mweupe umeandikwa tarehe, swali la kiswahili la herufi ndogo za alfabeti ya kiingereza, rula ya rangi ya chungwa imesimama wima pembeni. Mandhari ni ya darasa au mafunzo ya lugha.

Ubao wa matangazo wenye mandhari ya rangi nyekundu umepambwa kwa mipaka ya pembe tatu za samawati, kijani na nyeupe, karatasi zilizo na maswali ya hesabu na michoro ya samaki na kobe zimebandikwa chini ya maandishi Great Progress pamoja na emoji inayotabasamu. Mazingira yanaonyesha juhudi za wanafunzi katika somo la hesabu.

Wanariadha kutoka Kenya, Brazil, na nchi nyingine wanashiriki mbio za mashindano ya kimataifa. Kimani wa Kenya amevaa sare nyekundu na kijani, akiongoza kundi kwa kasi. Mandhari ya uwanja na nembo ya Rayo 2016 zinaashiria mashindano ya paralimpiki.

Rafu ya mbao ina vifaa mbalimbali kama laptop , faili za rangi tofauti na chupa juu ya kabati jeupe pembeni. Ukutani kuna bango lenye maandishi na picha zisizoeleweka vizuri. Sakafu ina muundo wa madoadoa ya kahawia.